Wanawake watatu wamesimama mbele ya kibada kilichoandikwa HealthThright Kenya nembo ya wizara ya afya .Kibada kinahusu huduma za afya ya akili na Covid 19 .Mmoja ameinuwa mkono wengine wawili wamesimama pembeni wakitabasamu. Nyuma kuna ukuta wa matofali eneo la wazi lenye mchanga kaunti ya Transzoia.

Kuna aina tofauti ya dawa ya meno. Hii hapa ni dawa ambayo hutumika kusugua meno kufanya meno yawe meupe au kupunguza machungu kwenye meno ama maumivu yote yenye mtu anaweza kuwa anapitia.